Maeneo ni ya Kenya Power, ambapo wamewekwa vijibanio vyao, na kuna chuma ambazo zinasaidia kushikilia waya zinazopitisha stima kutoka mahali umeme unazaliwa hadi kwa manyumba na maofisi za watu.

Waya za umeme zimewekwa katika nguzo ya mawe ambayo iko katika kando ya barabara. Ni chafu mno na haijapangwa hata kidogo.

Kiwanda cha stima kimewekwa karibu na mlima, huku inatoa moshi mweupe katika vyumba tofauti. Hapa ndipo umeme unazaliwa na kusafirishwa kwa mawaya hadi mahala inahitajika kuenda.

Nguzo la jiwe limetiwa kando ya barabara na ukuta ili kushiklia waya za stima zinazopita kupeleka umeme kutoka inakozaliwa hadi manyumba ya watu.

Kampuni ya Kengen inayopatikana hapa nchini Kenya, ndio pekee inayozalisha stima na huwa wanawauzia kampuni ya Kenya Power, ambao wanasafirisha hadi kwa manyumba na kwa viwanda tofauti.

Maji ya mto imekuwa chafu na hata inastahili kuitwa maji taka kwani imebadilisha rangi. Iko katika mazingira ya makazi duni, na imeletwa na kuchafuka na kutupwa kwa takataka mahala popote huko.

Watu kadhaa wanaopanda mti wakiwemo, waliovaa sare ya polisi na mwingine ya jeshi, pamoja na wawili waliovaa koti ya kijani kibichi. Wameshika mche na kuangalia mpiga picha, huku wakiwa tayari kuuweka kwenye shimo na kufunika kwa mchanga na kunyunyizia ili umee.

Tai wasiopungua tano wamesimama kando ya ziwa dogo la maji, katika mazingira yao halisi. Hakuna chakula, kwani inaonekana kuwa msimu wa mvua ambapo kila mnyama hupata nufaa kwa kula nyasi na wale wa kula nyama wanakula wale wa nyasi.

Mtu mmoja aliye na koti ya kijani kibichi amesimama katika bustani iliyopambwa mno kwani kuna maua na miti inayomea lakini bado nyasi haijasawasishwa.

Mlinda wa wanyama pori ako na chupa mbili moja ikiwa na kinywaji na kinatumika na ndovu moja mdogo aliye mumunya kweli kweli.

Wanafunzi waliovaa sare fanana wamesimama mbele ya miche ya miti ambayo wanastahili kupanda. Hii ni njia ya kutunza mazingira.

Bomba kubwa na refu mno ambalo linapitisha maji au maji taka limewekwa chini kwa kuchimbiwa mtaro ambayo inastahili kufunikwa kwa mchanga.

Gari liko katima mazingira halisi ya wanyamapori huku linatumia barabara ambapo ndovu kadhaa wanaenda njia hiyo. Wanatoka kunywa maji na huko kwa umbali punda milia wananywea maji kutoka kwa ziwa.

Vifaru watatu wako katika mazingira yao halisi, na wanatembea huku wakivuka barabara inayotumiwa na watalii kuenda na kutoka kwa maonyesho ya wanyamapori hawa.

Kuna bwawa la maji ambapo mimea imemelea ndani na hata ndege kukusanyika hapo kando ili kunywa maji. Mazingira ni ya kijani kibichi.

Mtaa ni wa ghetto ambapo nyumba zote zimetegenezwa kwa mabati na kuta nyingine ni ya matope na mbao. Kuna taka inayopita katikati ya njia na makazi haya yanaleta maradhi mengi.

Watu waliovaa nguo za kitamaduni ambayo inadhaniwa kuwa ya wajaluo wako katika chumba cha makutano kinachojulikana kama Bomas huku wakicheza muziki na kupiga densi.

Mwana wa kifaru alikua ana hudumiwa na wauguzi wa wanyama pori, na akaamka na kutisha watu, na waka tawanya, huku vifaa vya kumsaidia bado viko katika masikio. Damu yake pia inaonekana.

Ndovu mmoja mdogo amefurahia huku akichezea mchanga na watalii wengi wa tamaduni tofauti tofauti kama ulaya, Asia na hata afrika wanatazama na kumpiga picha.

Simba jike aliye bado kukomaa ameketi katika maonyesho ya wanyama pori. Kuna uzio unaozuia watu na mnyama hao kugusana na umepakwa rangi ya kijani kibichi.

Watu kadhaa wanajikinga kwa mabati kutokana na mvua inayonyesha. Wengi wao ni wanawake na tunaona mavazi yao yameloa.

Takataka ikiwemo uchafu wa karatasi, nguo na vitu vingine vimetupwa kiholela huku ikichafua mazingira kweli kweli na kuzuia mimea kumea.

Mamba wasiopungua tatu wako katika maonyesho na wametengenezewa bustani, ambapo kuna bwawa, matawi na hata mawe kadhaa.

Twiga mmoja ako katika mazingira yake halisi huku akiinama chini kuila matawi ya mti. Kuna majengo ya ghorofa ambayo hupatikana Nairobi pale nyuma.

Ndovu moja mchanga ananyweshwa maziwa na mwanamke aliyekula chumvi mno kutumia kijichupa. Walinda wa wanyama pori wanatazama huku moja akitabasamu.

Twiga wasiopungua tatu, wako katika mazingira yao halisi. Hakuna miti na wanaonekana kutembea kwani wanatafuta chakula kwenye miti.

Chumba cha kale ambacho kimetengenezwa kwa kubandika matope kama kuta na kuweka nyasi kama paa bila hata mlango linaonekana. Mtu mmoja aliyevaa suruali nyeupe amemwangalia mpiga picha na kufungua mikono yake yote miwili.

Bomba kubwa la maji, rangi ya samawati limepita juu ya bwawa la maji ili kupitisha maji safi ya kunywa na kupika. Rangi hii inasaidia kuzui chuma hiyo inayopitisha maji kuharibika kwa urahisi.

Ngurue wa porini amejilaza chini kwa mchanga kwani ngozi yake imebadilisha rangi na kua kahawia, ako na pembe ndogo karibu na mdomo wake.

Ni msimu wa mvua kwani mazingira yote ni ya kijani kibichi na hata huko nyuma kuna milima na mawingu pia yanaonekana.

Katika makazi duni au ghetto kuna maji taka yanayozingira nyumba zilizojengwa kwa kutumia mabati , kina mama wawili wanachota maji ili kutumia kufua na nyingine kukunywa.

Mazingia imejaa miti na nyasi ya kijani kibichi. Kuna daraja moja iliyotengenezwa kwa mbao inazunguka kote.

Swara watatu wako katika mazingira yao halisi huku wakitembea. Kwa umbali kuna mbuga na hata milima inaonekana.

Simba jike amesimama katika mawe huku akiangalia kando. Mbele yake ni mji wa Nairobi ambao ndio pekee unao maonyesho ya wanyama dunia nzima katika mji.

Punda milia wawili wako katika mazingira yao halisi, hua wanakula nyasi na wako katika maonyesho ya wanyama pori pale mjini nairobi.

Taka imetupwa kiholela katika mazingira hata kando ya mto na kuifanya ikae makazi duni. Mazingira haya huleta magonjwa mengi sana.

Watu wasiopungua kumi, wako katika bustani wakipanda miti .Wamechimba shimo mingi, na wengi wamevaa barakoa, ili kuzuiya mchanga kuingia kwa mwili.

Pundamilia wasiopungua tano wako katika bustani ya mazingira yao halisi huku wakila nyasi. Kuna njia ambayo imetumika mno kwani huku ni mahali pa kuwaona wanyamapori.

Kifaru yu katika mazingira yake halisi, huku vichaka vikionekana. Matawi na majani yote ni ya kijani kibichi kuonyesha kuwa ni msimu wa mvua.

Takataka imetupwa kiholela, kote katika mazingira na huwa inaleta maradhi mengi yanayohusiana na uchafu, kwani hata iko karibu na mto ambapo maji inayotumika na wanyama na hata binadamu kunywa ipo.

Katika makazi duni au ghetto , kuna nyumba kadhaa zilizojengwa kwa miti na mabati pekee. Takataka imetupwa kiholela, na kunao wanaochukua na kuweka kwenye magunia zao.

Vifaa vya kuvuna upepo, na kuigeuza kuwa umeme vimesimama juu mno na kuonekana kuzunguka.

Kifaru mmoja mkubwa mno yu katika mazingira yake halisi ya Savana. Nyasi imemea na imefika nusu ya mwili wake.

Pundamilia wasiopungua saba, wako katika mazingira yao halisi. Nyasi imemea kwani inafika kwa migongo ya pundamilia hawa kwa urefu. Kuna maghorofa yanaonekana kwa umbali kuonyesha hapa ni mjini Nairobi.

Mbuni wasiopungua tano wako katika mazingira yao halisi huku wengine wakiinama kutafuta chakula. Kuna majengo ya ghorofa yanayojulikana vizuri sana kwani hapo ni nairobi kwenye picha.

Wanafunzi wa shule waliovaa sare ya nyekundu wanasaidiwa na watu wakubwa kupanda miti ili kusaidia mazingira.

Pundamilia wawili wako katika mazingira yao halisi. Nyasi ni ya kahawia kwani ni msimu wa jua kali. Kuna majengo ya gorofa kwa umbali.

Mto ulio na maji chafu mno, kwani takataka imetupwa hapo kando na makazi haya huleta madhara mengi ikiwemo uduni wa afya na vitu vingine. Kuna maghorofa kadhaa iliyojengwa, pale kwa umbali.

Vichaka na miti, vimepandwa na kufanya mazingira kukaa vizuri mno ya kutembea au kuchezea. Miti ni muhimu, huleta mvua na kuzuia harabu ya hewa.

Kifaru pamoja na mwana wake wako katika mazingira yao asili ya Savanna. Kuna nyasi rangi ya kahawia chini na miti midogo midogo ya kijani kibichi.

Mtu mmoja ameshika mwana wa mamba na kumtazama mpiga picha mdomo wake ukiwa unasonga kuashiria anazungumza. Kuta iko na inayoipanda.

Mto unaosonga ni mchafu mno na kuna karatasi zinazoonekana. Hapo mbele, kuna kiwanda pia kinaonekana. Barabara pia lina magari yanayoipitia.

Kina mama wawili wamesimama katika mto na vijikapu huku wakitoa makaratasi. Makaratasi hayo yanachafua mto huo na kufanya maji yasiwe safi ya kunywa au hata kupika.

Mafuriko yamekuja na kuharibu mazingira mno watu wamesimama kando ambapo maji hayawezi kuwafikia na kuwaangalia uwarabu uliofanyika.

Katika bustani dogo, kuna bwawa, mawe na miti ya aina tofauti, na hapa ni kwa makao ya wanyama. Kuta ni za kijani kibichi na imezingirwa na jengo la ghorofa.

Walinda wanyamapori pamoja na wahudumu wa afya wao wanajaribu sana kumsaidia kifaru mmoja mdogo kutokana na maumivu aliyopata. Wamemfunika pembe kutumia blanketi ili hata akiamua kuwadunga wasipate majeraha machungu.

Vifaru wawili wako katika mazingira yao halisi na wanavuka barabara. Kuna miti na nyasi mingi inayoonekana na hata milima na mabonde kwa umbali.

Katika maabara, kuna wanasayansi watatu waliovaa koti nyeupe, na kutumia kemikali kwa kuziweka kwenye maglasi ili kufanya kazi yao.

Katika mazingira yanayovutia sana, kwani nyasi ipo na miti imemea na kuleta kivuli mzuri, kuna watu kadhaa wasiopungua kumi, wanafanya mazoezi katika kivuli.

Mtu mmoja ameushika mche wa mti tayari kuupanda. Kuna wanafunzi wengi waliovaa sare fanana na nyingine isiyo wanatazama na kungojea masaa yao ifike kupanda.

Gari la kuwabeba abiria wasiopungua thelathini, limefungua mlango wake ili kuwakaribisha ndani. Kwa kawaida, nauli huwa chini ya mia moja, kulingana pia na wakati wa siku.

Magari ya kuwasafirisha abiria kutoka miji hadi katika mitaa na manyumba yao yanatumika sana hasa pale Nairobi ambapo kuna majukwaa ya kuenda mahali tofauti na nauli kulingana na umbali ya watu wanakokwenda.

Katika barabara kuu kuna magari mengi ya kuwabeba abiria kutoka mjini Nairobi hadi mitaa na nyumba zao na kurudi. Nauli hulingana na nyakati na mahala ambapo kila gari linaenda.

Basi dogo la abiria la chama cha Metrotrans limetua katika jukwaa. Kuna vijibano kando ya mlango uliofunguliwa, kuonyesha mahali gari inakoenda na nauli ya gari.

Gari la kijani kibichi la chamba ya arobaini na tano limetua katika jukwa lake pale mjini Nairobi. Magari yanayo nambari hiyo huenda pale Githurai. Kondakta amevaa koti ya zambarau na ameshika kijikaratasi kuonyesha nauli kwa sasa ni shilingi ishirini.

Magari tafauti ya kuwapeleka abiria katika mitaa zao tafauti pia, zimesimama ili kukusanya abiria pia kuna pikipiki ambazo zinafanya ya bodaboda zikingoja wateja.

Magari ya kuwabeba abiria kutoka mjini Nairobu hadi mitaa yao na kurudi. Inazunguka kote na huwa inafuata sheria ya barabara kwani wanatoa faini kubwa kwa kukosea kwa hio mambo.

Gari la abiria aina ya matatu linaonekana katika barabara kuu ya Thika huku llikienda kwa kasi mno.

Katika eneo la Tea Room pale mjini Nairobi, kuna magari mengi ya abiria, ambayo huenda mahali tofauti, kukiwemo Nyeri, Nakuru, Nyahururu na hata hapo kando kando kama vile Upper Hill.

Mabasi madogo ya abiria yametua kando ya barabara, huku makondakta wakiwaita wateja, nauli hulingana na mahali mtu anapopandia na umbali wa anakoenda.

Makondakta wa mabasi, ya City Hoppa , waliovaa kijani kibichi , wamebeba vitangazo vya nauli pamoja na mahali gari hilo linaenda na kuongea kwa sauti mno ili kuita abiria.

Pale Tea Room mjini Nairobi, kuna magari mengi ambayo huenda pande nyingi tofauti, kukiwemo Nakuru City, Karatina na hata Nyeri.

Gari la kuwabeba abiria kutoka mitaa hadi kwenye mji na kurudi limesimama katika jukwaa pale mjini na lii tayari kuondoka kwani wateja wanaingia. Viti huwa zaidi ya thelathini na gari likijaa huwa linaondoka.

Gari la abiria limesimama katika jikuwaa lake, huku mlango umefunguliwa kukaribisha wasafiri kuingia. Kondakta ameshika tangazo ambalo limeandikwa sabini kuonyesha hiyo ndiyo nauli ya mahali anakoenda.

Basi kubwa refu la City Hopper liko katika jukwa lake hapo ambassador mjini Nairobi. Hili ni la kupeleka watu wanaopanda ndege kutoka hapo mjini hadi huko Embakasi.

Gari la abiria ambalo linajiita Perfect rangi ya kijani kibichi limetundwa katika jukua yake. Pale nyuma kuna jingine linalotoka Mombasa hadi Nairobi na kurudi na linaonekana kuwa tayari kuondoka.

Katika jukwaa la mabasi za abiria ya kampuni ya kbs ,kuna magari kadhaa yaliyotua. Kondakta wanaonekana wakishika vijitangazo kuonyesha mahala ambapo gari inaenda.

Magari ya umma amabyo huwabeba abiria kutoka miji hadi mamitaa hutua katika jukua tafauti pale mjini Nairobi na kila mtu anajua mahali ambapo magari ya kuenda mahali tafauti tafauti yapo.

Mabasi ya kuwabeba abiria imepanga mlolongo huku ikielekea kuwachukua katika jukwaa. Nauli yake hulingana na mahala gari hizo zinaenda na pia wakati wa siku. Jioni huwa pesa mingi pamoja na asubuhi kuliko mchana.

Kondakta wa gari la Citi Shuttle ameshika kibanio kinachoonyesha rauti ambayo gari yake inapitia, kwani inaenda 33 nauli ya 70 kupitia Utawaka, kuenda hadi Mosmas.

Bodaboda wanaweza patikana kote mjini Nairobi na hata kwenye mitaa kwani ni njia ya pili inayotumika zaidi kusafiri na kuwepo kwa pikipiki hizi kumeokoa pesa kwani nauli huwa kidogo kulingana na mahali mtu anaenda.

Kuwepo kwa magari na pikipiki za abiria, kumesaidia wananchi wengi kutoka mitaa yao kufika hadi kazini pale mjini Nairobi.

Kuwepo na usafiri wa umma ambapo abiria hupanda mabasi madogo yanayobeba waiozidi arubaini ni mojawapo ya njia ya kuzuia uharibifu kwani kama kila mtu angekuwa na gari hiyo hewa ingechafuka haraka. Nauli hulingana na umbali na pia nyakati ya siku.

Gari la kuwabeba abiria wasiopungua thelathini, limefungua milango yake na kuwakaribisha ili waingie. Li tayari kuondoka na kondakta anawaita wateja.

Mabasi madogo ya abiria wasiopungua thelathini, hupambwa na kupakwa rangi na michoro tofauti, pamoja na kuwekwa muziki na runinga huko ndani, ili kuvuta abiria wengi.

Gari la abiria, ambalo ni la chama la Kemu, limesimama katika jukwaa lake, huku mlango u wazi kuwakaribisha abiria ndani. Linaenda njia ya 22B na mojawapo ya inapopitia ni Uthiru.

Matatu ambayo iko katika jukwaa lake limefungua mlango kuwakaribisha abiria. Linaenda njia ya Kiria Ini na Othaya bila kusimama kwa njia.

Basi la abiria limefungua mlango wake tayari kuwakaribisha wateja ili kuenda. Linaenda kutoka mjini na kupitia njia kuu ya Thika hadi kuenda Juja. Kuna abiria anayepanda na kondakta anasimama hapo nje tayari kuwakaribisha wengine.

Kondakta wa basi la abiria linalopeleka watu kwenye mtaa wa utawala na kurudi mjini amevaa koti ya zambarau huku ameshika ishara ya gari yake ya inapoenda.

Magari ya chama cha Kileton, ambayo inapeleka abiria kutoka mjini Nairobi, hadi mtaa wa Kileleshwa na kurudi, yametua katika jukwaa lake pale Nairobi.

Gari linalobeba abiria wasiopungua thelathini linatua katika jukwaa lake tayari kupeleka watu kutoka mjini hadi nyumbani. Kuna kijichuma kinacho tangazo ya mahali ambapo inaenda kama vile Ruiru, Kimbo, Juja, Thika na mwishowe gari hilo litafika hadi makongeni.

Gari la chama ya Makos limetua huku limeweka tangazo ya mahala inakoenda kwenye paa lake. Kuna mteja anayedhibiti kuingia.

Bomba za ukubwa na urefu tofauti, rangi ya kijivu, zimewekwa chini kwenye sakafu ambayo vigae ni vya mawe. Vinatumika kwa kuunganisha ili kufika mbali zaidi.

Bomba jeusi limewekwa kwenye kuta la mbao na kutiwa mfereji. Njia hii ni mojawapo ya kupunguza kutuimia maji chafu kupika na hata kunywa.

Taka mingi mno, imetupwa kando ya mto unaoonekana kua chafu kwani maji imebadilika na kua rangi ya kijani kibichi. Makazi haya huleta, maradhi mingi yanayohusiana na uchafu.

Bomba mbili za maji zimeunganishwa kutumia kifaa cha plastiki cha samawati na cheusi. Bomba hiyo inapitia chini na linafaa kufunikwa na mchanga.

Bomba za maji zimeunganishwa ili kufikisha maji kwa mbali zaidi. Zinastahili kufunikwa na mchanga, ili kuzuia harabu yake.

Mirija na bomba za maji zinapitia chini ya ardhi, kuna maji nyingine iliyo katika mtaro ambayo ni chafu mno.

Lori kubwa ambalo lina mwili wa kijani kibichi linatumika kukusanya taka ili kupeleka mahala inapoweza kuchomwa au kuwekwa vizuri.